Kitabu cha shule ya msingi chenye picha mbali mbali, ambacho kinawasaidia wanafunzi katika kuelewa namna gani wanatakiwa kuwa wasafi na namna ya kujitunza miili yao.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamekaa darasani. Wakivali sare ya nyeupe na bluu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu kwa umakini akiwaeleza juu ya mada husika.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa amevaa sketi ya rangi nyeupe akiwa maktaba akitafuta kitabu kwa ajili ya kwenda kuwafundishia wanafunzi wake wa shule hiyo ya sekondari katika somo husika.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wakiwa darasani wamekaa katika kiti kwa umakini, wanamsikiliza mwalimu akiwaeleza juu ya mada fulani; huku akiwa amevaa koti lenye rangi nyeusi na suruali ya kitambaa.

Wanafunzi wa chuo waliokaa katika viti kwa utaratibu, wakimsikiliza mwalimu kwa umakini aliyesimama mbele yao huku akivalia gauni yenye rangi ya zambarau.

Wanafunzi wa elimu ya chuo waliokaa katika madawati wakimsikiliza kwa umakini, juu ya mada fulani ambayo wanaelezewa na mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa akivalia tisheti yenye rangi nyeupe na Suruali yenye rangi ya bluu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamevalia sare yenye rangi ya chungwa, wakiwa kwa makini darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwaeleza juu ya mada fulani.

Kikundi cha wanafunzi wa chuo fulani, wakijaribu kujadili juu ya mada waliyopewa kwa kutumia Kifaa cha kielektroniki kijulikanacho kama kompyuta mpakato, kilichowekwa juu ya meza ya mwalimu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa katika viti wakimsikiliza mwalimu kwa umakini akiwaeleza juu ya maada fulani, huku akiwa amevalia shati ya mikono mirefu na suruali ya kitambaa.

Wanafunzi wakijaribu kujifunza juu ya jambo fulani kwa kutumia kifaa kijulikanacho kama kompyuta. Huku mwalimu aliyevalia koti lenye rangi ya kijani akiwasimamia akiwa nyuma yao.

Wanafunzi waliovalia makoti yenye rangi ya bluu wakiwa wanaonesha kwa vitendo nadharia walizofundushwa na mwalimu wao darasani, huku mwalimu akiwa amesimama nyuma yao akiwa amevalia barakoa yenye rangi nyeusi na sweta lenye rangi nyeusi.